Mwanadada huyu ameshikilia chupa ya dawa pamoja na sindano mkononi. Hii inaweza kuwa ni dawa ya kinga na huwa inadungwa na daktari kwa watoto wadogo au watu wakubwa.

Chupa la dawa pamoja na sindano imeshikiliwa mkononi. Hii ni dawa ya kinga ambayo huwa inatumika hospitalini na daktari akimdunga mtoto mchanga ili asiweze kupata ugonjwa mbali mbali.

Juu ya meza hili lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa yule, huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Mwanadada ameketi kwa kiti akiwa amebeba mwanawe. Daktari anaonekana kushikilia mkono ya mtoto huyu mdogo na kuweka alama akitumia kalamu ile.

Jumba hili ni ya mfereji, mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku mwingine akisimama nyuma yake na amebeba kibuyu.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana kumtazana kwa upendo labda baada ya kujifungua. Mtoto amefungwa kitambaa cheupe na wamo kitandani.

Mwanamke huyu ameinama na anaonekana akisafisha mikono yake. Anatabasamu huku maji ikiondoka kwenye mfereji huu. Anaezakuwa amefurahia sana.

Machupa ya dawa yamewekwa juu ya meza pamoja na sindano. Hizi ni dawa ambazo huwa zinatumika hospitali na daktari akimdunga mtoto mchanga akitumia sindano.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hospitalini.

Jamaa mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Mwanadada yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti. Daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto. Kuna watu pia ambao wamesimama.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua. Mtoto amefungwa kitambaa cheupe na wamo kitandani.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti, daktari aliyevalia nguo samawati anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mwanadada huyu huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Watu hawa wanaonekana kupanguza takataka haya, ili ziweze kutochafua mahali hapa. Kuna pikipiki ambayo inaendeshwa na watu wameipanda.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Ameketi kwa kiti. Daktari aliye mwanamke au mwanamume, amesimama kando yake na anamdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Mwanadada huyu yuko katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti huku daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyo mchanga ili aweze kuweka dawa.

Hii ni chupa la dawa. Inaweza kuwa ni la kinga na huwa inatumika hospitalini. Na daktari akimdunga mtoto mchanga akitumia sindano lake.

Chupa la dawa limeshikwa mkononi, inawezakuwa ni ya kinga na huwa inadungwa kwa watoto wakiwa hospitali na daktari akitumia sindano hilo.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili. Daktari anaonekana kuingiza kitu au kutoa mdomoni ya yule mgonjwa aliyelala kwa kiti.

Jamaa mmoja ako katika hospitali ya wagonjwa ameketi kwa kiti daktari mwanamke anaonekana kufinyilia pamba kwenye bega lake labda baada ya kumduga sindano.

Mwanadada mmoja Ako katika hospitali ya watoto amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga sindano kwenye paja lake.

Ndani ya jumba hili kuna watu watatu, daktari, mama na mwanawe. Mwanadada huyu ameshikilia sindano na dawa mkononi, inawezakua ni ya kinga au matibabu.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo, katika hospitali ya taifa la Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio.

Ndani ya shamba kuna jamaa mmoja ambaye anaeza kuwa mkulima. Anaonekana kumwagilia mimea haya dawa, amevalia nguo nyeupe.

Chupa mbili za dawa zimebebwa mkononi, zinaeza kuwa ni za kinga, na huyu ni daktari ambaye anajaribu kulitoa dawa ndani yake, ili aweze kumdunga mtoto mchanga.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio pua na koo katika hospitali ya taifa la Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio.

Mwanadada yuko katika hospitali ya watoto, ameketi kwa kiti na daktari mmoja anaonekana kumdunga mwana huyu sindano kwenye paja lake.

Hii ni karatasi pamoja na machupa ya madawa, ni za kinga na huwa inatumiwa na daktari kumdunga mtoto mdogo akiwa hospitalini na sindano yake.

Chupa la dawa limesimamishwa juu ya meza lililopakwa rangi samawati, inaeza kuwa ya kinga na inadungwa kwa watoto wadogo na daktari akiwa hospitalini na anatumia sindano hilo.

Mwanamke anachua sikio na daktari wa maskio, pua na koo katika hospitali ya taifa la kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio.

Karatasi pamoja na chupa ya dawa imewekwa juu ya meza hili inaweza kuwa ni ya kinga na inatumika hospitalini na daktari akimdunga mtoto mchanga.

Juu ya meza lililopakwa rangi samawati, kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Ndani ya uwanja huu kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe na nyeusi, ameshikilia chupa ya dawa mkononi, anaonekana kulitoa dawa ndani akitumia sindano.

Juu ya meza lililopakwa rangi samawati, kuna chupa ya dawa ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Karatasi pamoja na machupa ya dawa yamesimamishwa hapa mbele. Yanaweza kuwa ni ya kinga na huwa inatumika hospitali na daktari akiwadunga watoto wachanga.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili, daktari mmoja aliyevalia nguo nyeupe, anaonekana kuingiza kitu mdomoni ya mgonjwa yule.

Hii ni hospitali ya meno, ndani ya jumba hili, kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akijimulikia.

Ndani ya shamba hili kubwa, kuna watu wengi ambao wanaweza kuwa ni wakulima. Wanaonekana kumwagilia mimea haya dawa wamevalia nguo nyeupe.

Mwanadada huyu ako katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe na nyekundu anaonekana kuweka dawa mdomoni mwake.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini, anaonekana kutazama kwa upendo labda baada ya kuzaliwa mtoto amefungwa na kitambaa.

Watu wengi wamesimama juu ya jengo lililoporomoka. Wengine wako chini yake. Kando Kuna majumba yenye bado yamesimama. Linaweza kuwa lilianguka au liliobomolewa.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua domo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa.

Ndani ya shamba hili ya majani chai, kuna jamaa mmoja anaeza kuwa mkulima anaonekana kumwagilia mimea haya dawa, amevalia nguo lenye rangi nyeupe.

Mwanadada mmoja yupo katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Juu ya meza hii ni samawati kuna chupa ya dawa ambayo imefunikwa inaeza kuwa ni ya kinga na huwa inadungwa kwa watoto wadogo wakiwa hospitalini wakitumia sindano hili.

Ndani ya jumba hili kuna mwanamke ambaye amebeba chupa la dawa mkononi, anatumia sindano kutoa dawa kutoka ndani ya chupa hili, inaweza kuwa ni ya ki .

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana akimdunga mtoto sindano kwenye paja au bega lake.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevalia nguo nyeusi na kofia anaonekana kuweka dawa mdomoni ya mwana huyu.

Hii ni kliniki ya meno, ndani ya jumba hili kuna watu watatu, daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa yule mgonjwa na pia anamulikiwa na msaidizi wake.

Wauguzi wawili wanahudumia mtoto mchanga kwenye mashine ya kuwekea watoto. Hii inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga hasa wale wanaohitaji uangalizi maalum.

Mtoto huyu kijana amesimama mbele ya jengo lililo poromoka, kando yake kuna manyumba yenye bado yako sawa. Jengo hili inaweza kuwa ilianguka au imebomolewa.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili. Daktari mmoja mwanamke aliyevalia nguo lenye rangi nyeupe. Anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgojwa yule.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Hii ni kliniki ya meno, ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Mwanamke huyu anaweza kuwa ni mfanyikazi ndani ya chumba hiki. Anaonekana kumtazama mwana yule kwa upendo labda baada ya kuzaliwa. Mtoto amefungwa na kitambaa cheupe.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili, kuna watu wawili. Daktari anaonekana kuingiza mkono mdomoni mwa mgonjwa huku akijimulikia na taa.

Juu ya meza lililopakwa rangi kijivu, kuna machupa ya madawa. Ni za kinga ambazo huwa zinadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hospitalini.

Mwanaume mmoja ambaye ni mgonjwa ameketi kwa kiti, huku daktari anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Inaweza kuwa ni la kinga au la kumtibu kwa kuwa ni mgonjwa.

Dawa hili ni la kinga ambayo huwa inadungwa hasa kwa mtoto mdogo na daktari akitumia sindano hiyo. Kuna chupa na pia karatasi ambalo chupa hiyo imetolewa.